Tunaona ng'ombe wanne ambao wamesimama. Kila mmoja ana rangi nyeupe na nyeusi. Sisi kama wakulima wa ng'ombe tunapaswa kuhakikisha kuwa tunapea ng'ombe wetu dawa.

Mama huyu anatengeneza maziwa, anaiweka maziwa kwenye mashine ili ahakikishe iko katika hali ya kwenda kuuzwa. Unapouza maziwa unafaa uhakikishe kuwa maziwa yenyewe haijaongezewa maji ili kuvutia wateja wengi. Maziwa huuzwa madukani mengi au hata sokoni mwetu humu nchini Kenya.

Kichungi ni kitu muhimu sana, ambayo huweza kutumiwa kuchunga majani katika chai. Hapa kinatumika kuchunga maziwa.

Kuna ndizi mbichi ambayo bado imo juu ya mti. Ndizi hii ikiiva vizuri inaweza pelekwa kwenye soko na kuuzwa. Baada ya kuuzwa, pesa inaweza kutumika kujenga hata nyumba na hata hoteli au hata kuanza biashara mengine.

Kuna gari ambalo nambari ya kujitambulisha halina ama halionekani vizuri. Kuna mtu ambaye anaonekana ni mwendeshaji wa gari lenyewe. Amekuja kuchukua maziwa ya kupeleka katika soko ili auze. Maziwa ni kinywaji nzuri sana.

Wakulima wote wanafaa waige tabia ya mkulima huyu, ambaye anapiganisha dawa mwilini mwa ng'ombe huyu, ili kuhakikisha kuwa hapati ugonjwa wowote.

Mkulima huyu ni hodari sana. Ameshikilia ndizi yake ambayo alipalilia baada ya kupanda. Ndizi hii anaeza peleka katika soko na aiuze na baadaye apate hela.

Ndizi ni muhimu katika maisha yetu. Katika shamba hili, kuna mimea mingi sana ya ndizi. Tunapotaka kupanda ndizi, tunafaa tukuwe na ujuzi wa kutosha.

Kuna ng'ombe, mtu na ndoo. Ng'ombe huyu ana pembe hodari. Mtu anakamua ng'ombe ili apate maziwa, baada ya kukamua ng'ombe anaweza peleka maziwa katika soko mbalimbali ili apate kuona hela, hela hizo anaweza kusaidia katika kununua vitu za nyumba kama vyombo, meza, kiti hata godoro ya kulala.

Katika zizi la ng'ombe kuna ng'ombe ambao wamesimama, inaonekana ni asubuhi, mkulima hodari ameenda kuchungulia ng'ombe wake, anataka kuwatoa ili ahakikishe kuwa wamepata chakula cha hiyo siku.

Ndizi bado yumo juu ya mti. Ikiwa litaiva basi litauzwa. Likiuzwa, muuzaji anaweza pata pesa za matumizi. Anaeza tumia pesa kununua vyakula mbalimbali. Anaeza nunua godoro ya kulala au hata alipe kodi za nyumba. Watoto wake pia, anaeza walipia karo ya shule.

Tunaona ndizi mingi sana. Kila mmoja wa hawa wanangoja watu wakuje wanunue ndizi kutoka kwao. Wakulima hawa walifanya kazi nzuri, ambayo inafaa iigwe na wakulima wengine.

Huyu ni mkulima hodari Kuna ng'ombe wengi wa maziwa Wanakula dawa pamoja na nyasi ,ng'ombe wenyewe wamejengewa nyumba wanaongiza kichwa uku wakipata vyakula vya kukula pamoja na dawa. Ukitaka kupata faida basi lazima ukuwe mkulima shupavu.

Wanawake hawa wawili wamo katika harakati ya kutengeneza maziwa. Maziwa yanaweza kutumika na wazazi na hata watoto wao. Hawa watu ni hodari katika kazi yao. Tunaeza pata pesa mingi katika uuzaji wa maziwa na hata watoto wetu wanaeza pata pesa ya kuenda shuleni.

Ng'ombe hawa wako katika harakati ya kukula nyasi. Nyasi yenyewe imewekwa chumvi ambao huwafanya kuwa na maziwa mengi wakati wa kuwakamua.

Ukulima ni kazi nzuri sana, mama huyu anacheka kuhakikisha au kuashiria kuwa ana furaha zaidi, kuna ndizi mbele yake, ni kama anataka kuenda sokoni kuuza ndizi ili apate pesa ili ajikimu kimaisha pamoja na watoto wake na familia yake.

Ukulima ni kitu muhimu sana. Hawa watu watatu wanahakikisha kuwa wamepanda ndizi. Ndizi huweza kuuzwa na kupata pesa ya kupeleka watoto shuleni kama karo au hata kulipa kodi za nyumba.

Katika shamba hili kuna ndizi mingi sana. Hali ya anga iko sawa na ni kama mvua itanyesha karibuni. Kuna mahali katika shamba hili ambalo limelimwa tu.

Nyasi ni muhimu katika maisha ya binadamu. Kazi ya kwanza ya nyasi ni kutumiwa kujenga nyumba. Katika hali hii, tunaona nyasi ambayo mara mingi hutumiwa na ng'ombe wakati wa kiangazi.

Humu shambani mna ndizi, ikiwa ndizi zitaifa shambani basi mkulima atazipeleka sokoni na apate hela. Baada ya kupata hela ,hela hizo anaweza kuenda shuleni na kulipia watoto karo ya shule au alipie kodi za nyumba au anaweza nunua bidhaa tofautitofauti ikiwemo meza ya kukulia.

Ndizi imo shambani, bado haijaiva. Ikiwa litatowa ndizi yenyewe. Ndizi inawezapikwa na ipelekwe sokoni. Baada ya kupeleka soko, unawezauza ndizi na kupata pesa. Pesa zenyewe unawezatumia katika kuanzisha biashara mbalimbali, au hata kulipa kodi za nyumba, au kulipa karo ya shule.

Kuna watu wawili ambao wanafanya kazi katika kampuni ya kuuza maziwa. Kabla ya kuuza maziwa, ni vizuri kuchemsha maziwa yenyewe na kuyatia katika mikebe hii.

Ndizi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Hapa tunaona ndizi ambayo imeiva na ile mbichi. Ndizi ambayo imeiva inaweza pelekwa kwenye soko na kuuzwa. Unapouzwa pesa zinaweza tumika kununua bidhaa mbalimbali na hata kulipa karo ya shule.

Pikipiki hii imebeba bidhaa kadha wa kadha, imebeba vitu vya kubebea maziwa. Serikali inafaa ihakikishe kuwa hakuna gari au pikipiki zinazobeba bidhaa zaidi kama hizi, kwa sababu hii inaweza sababisha ajali barabarani.

Ukulima ni Kasi nzuri na yenye sifa ukitaka kupata ndizi unafaa ukuwe mkulima hodari katika upande wa kulia ndizi Ina afya nzuri lakini upande wa kushoto ndizi Ina afya mbaya ni kama jua imepika

Kuna watu watatu ambao wanaonekana kuwa ni wakulima hodari wa ndizi. Ndizi ni chakula au mali ambayo inaweza kuuzwa na kupata pesa. Wanunuzi hutumia ndizi kupika au kukula ikiwa imeiva.

Kuna mtu ambaye anatengeneza maziwa, anayemwagwa katika mashine ili ikuwe maziwa ambayo inaweza kuuzwa. Kuna mwingine ako kwenye gari, ambaye anampea maziwa ili amwage kwenye sufuria. Sufuria hii huweza kutumika kuchemsha maziwa ili ikiwe moto.

Msichana huyu amefurahia kupiga picha katika shamba. Shamba lenyewe lina mahindi ambazo hazijakomaa na mboga. Hizi zote zinaeza uzwa ili mkulima apate kuwa na cheda au hela.

Hawa watu watatu ambao wamesimama upande wa kushoto wanaonyeshwa vitu tofauti tofauti. Kila mmoja wao anaangalia kwa makini ili asipitwe na jambo hata moja.

Hii ni kizuizi ya kuwawekea ng'ombe dawa ng'ombe huyu anakunywa maji lakini maji yenyewe imetiwa dawa ndani anapokunywa maji anapata madini tofauti tofauti au anatibiwa kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kuwakuta wakati wamo kwenye uwanja wakikula.

Naona shughuli ya ukulima wa ndizi. Ukitaka kununua shamba nitakusihi ununue shamba ya ndizi, hii shamba husaidia sana. Wakulima hutumia shamba kupalilia ndizi. Ukipata pesa kutokana na uuzaji wa ndizi, unaweza jikimu kimaisha.

Huyu ni mkulima hodari. Huyu mkulima, anafanya juu chini kuhakikisha kuwa, maziwa yamo katika hali ya kwenda kuuzwa. Akipata pesa, kutokana na kuuzwa kwa maziwa anaweza jenga nyumba, alipe kodi za nyumba au alip apeleke watoto shule kama karo.

Kuna ng'ombe wengi sana. Ng'ombe hawa wamelala chini. Wana uwezo wa kufanya kila kitu wanachotaka ila nyuma yao kuna nyasi. Ikiwa wameamka basi watakuwa na uwezo wa kukula nyasi ambazo wamewekewa. Maisha yao si mabaya sana ila pia si nzuri sana. Wakulima wanafaa wahakikishe uzima na afya njema ya mali yao.

Ndizi ni mingi hapa, Kuna wakulima aina mbalimbali ,wakulima hawa wakifanya Kazi yao wanaweza pata faida. Ndizi hizi zikiuzwa zina leta pesa mingi. Pesa zinazotumika kununua vitu, kulipa Kodi za nyumba , kulipa karo za shule na kununua ata viti vya nyumba.

Huyu mwanaume, anafuraha ajabu. Ametoa ganda la ndizi na ako katika harakati ya kuanza kukula ndizi yenyewe. Kabla ya kuanza kuikula, anahakikisha kuwa amepigwa picha hili kuonyesha watu. Kuna ndizi ambazo zimo juu ya meza, ni kama zote zimeiva.

Tunaona ndizi mbili ambazo zimeiva. Ni kama mtu alienda dukani au sokoni akanunua ndizi hizi. Hizi ndizi huuzwa kwa shilingi ishiririni, yaani shilingi kumi kwa kila mmoja.

Ndizi limo shambani. Hili ni tokeo nzuri la utendakazi wa wakulima. Unapotaka kupata hela, utachukua ndizi ambazo zimeiva, upeleke sokoni na uuzie wanunuzi.

Ndizi zimeiva. Mkulima anataka kupeleka ndizi sokoni ili awauzie wanunuzi, ambao wataenda kukula na kuongeza madini mwilini mwao.

Kikapu ni kikubwa sana, kilicho ndani ni gunia. Bado kikapu chenyewe kina nafasi ya kubebea bidhaa zaidi. Biashara ama wale ambao huuza bidhaa tofauti tofauti kama maembe, ndio hutumia kikapu kama hiki.

Humu mnaonekana ni mji wa Kisii, ambapo tunaeza pata ndizi nyingi namna hii. Ndizi ni ya aina tofauti tofauti. Kuna Ile ambayo imeiva. Ikiwa ndizi imeiva, basi wewe unaeza kula hivyo. Ikiwa ni mbichi utangoja iive au unaeza pika na ukunywe nayo chai.

Ndizi ni chakula kizuri sana. Unapotaka kuongeza madini katika mwili, unafaa ule matunda ya ndizi. Hapa tunaona mimea ya ndizi ambazo bado ziko shambani.

Huku tunapata mzee fulani, ambaye anaonekana ni mkulima shupavu, mkulima hodari katika shamba lake kubwa la ndizi, anawekelea ndizi taa ili mwizi asiibe ndizi yenyewe. Ndizi ikiiva inaweza uzwa au ipikwe ikiwa ni mbichi.

Haya ni mahindi ambayo yalitolewa shambani, yakatolewa nje, yakaanikwa, kisha yakawekwa ndani. Inakaa hapa ni jikoni, yanapata moto ya kutosha. Haya yatatumika katika ukulima.

Huyu kijana anaonekana kuwa na furaha kutokana na ndizi au kilimo chake. amefanya kilimo cha ndizi. Ndizi yenyewe imeiva, anaweza peleka ndizi sokoni ili apate pesa. Pesa anaweza tumia kujenga nyumba au kupeleka mtoto shule au hata kulia kodi za nyumba.

Ndizi yumo juu ya mti. Ndizi yenyewe ikiiva inaeza pelekwa sokoni na kuuzwa ili mkulima apate kuwa na pesa ya kujikimu kimaisha.